Huyu ni mama ambaye ameleta mtoto wake kwa kituo cha afya. Kuna muuguzi ambaye anatibu mtoto. Hapo nyuma kuna pazia la rangi ya nyekundu na nyeupe. Tuko na dawati la rangi ya nyeupe na hudhurungi na kuna kiti pia cheusi. Mama huyu amefurahia kwa kuwa mtoto wake anapata matibabu ambayo yataweza kumfanya asife.

hizi ni dawa za maambukizi ya njia ya mkojo zimewekwa kwenye chombo cheupe juu ya meza ya samawati. hizi dawa hupewa wanawake hasa kwa kuwa wanaume hawawezi pata magonjwa kama haya.

Kuna daktari ambaye anadunga mama sindano, mama huyu anafunga macho, ako na nguo ya samawati, amevaa meski ,ako na kitambaa cha zambarau, nyuma yake kuna watu wawili ambao wanaongea na wameketi kando kando wasikaribiane.